Picha hii inaonyesha wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamevaa suruali zenye maandishi KDF wamesimama pamoja uwanjani. Hii inaashiria kuwa ni timu ya jeshi la ulinzi la Kenya. Wamevaa jezi nyeupe na suruali fupi na wanaonekana tayari kwa mechi au picha ya pamoja kabla ya mchezo.

Picha inaonesha mwanamke akiwa anazungumza mbele ya kipaza sauti katika kikao rasmi cha tume ya huduma ya mahakama .yani judicial service commision .Ameva rasmi na anaonekana kujibu na kuelezea jambo muhimu huku nyuma kukiwa na nembo rasmi ya tume hio na bendera Kenya.